Hapa ni shule, na mafunzo ambayo yameandikwa katika karatasi ni alphabeti ambazo wanafunzi wanapaswa kufunzwa wakiwa shuleni.

Hili ni lango ambalo wanafunzi wakiwa darasani wanaweza kuifunga ili wasije kusumbuliwa na makelele kutoka nje ama hata wanyame wasije wakaingia ndani wakiwa darasani.

Hapa ni uwanja na tunaona watu ambao wamebeba bendera ya kenya, na wengi wao huku wanatumia viketi ya wheelchair kwa kuwa wako na ulemavu wa kutembea.

Hili ni jikaratasi ambalo wameandika ya kuwa maji ni muhimu na inaonyesha watu wengi jinsi ambavyo yanatakikana kuyatumia ukitaka kunywa ama hata kuyapatia wanyama.

Hapa ni darasani na tunaona kikiti pamoja na saduku la kuweka vitabu. Ila ni la muhimu sana kwa kuwa mtoto akiwa na mahali ambapo anaweza weka vitabu yake anaweza kuzuia wizi kutoka kwa wanafunzi wengine.

Wanariadha hawa ambao wamesimama na kupiga picha wakiwa wameshika cheki ambayo wametuzwa, wako na umuhimu kubwa sana katika nchi yetu kwa kuwa hawa ndio wanaenda kutuwakilisha wakienda miji zingine.

Hapa ni jumba ya mazoezi ya watu ambao wakona ulemavu mwilini. Na hapa tunaona aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi anayeitwa Mike Sonko, yeye anakuaga mtu wa kusaidia watu sana.

Huyu mtu ambaye ameketi chini na kushika bango linaonyesha kuwa amepenya kwenye mchezo wa boti, na kando yake kuna maji mengi.

Hii mlango wemeweza kuweka mwandiko ambayo yanaonyesha yakua mwanafunzi hapaswi kutoka inaishara ya kuwa hao wako katika mtihani na wanahitajika kukaa darasani hadi wamalize mtihani yao.

Hii ni mtihani na mwanafunzi ameandika. Kwa mara nyingi walimu wanapatia watoto mitihani ili kuiona kama wameshika mambo ambayo walifunzwa.

Hapa tunaona bodi nyeupe ambayo imeandikwa maswali ambayo yanaitajika kujibiwa na wanafunzi waliomo shuleni na juu yake wameandika tarehe na siku.

Mtungi ambayo inabeba dioksidi ya kaboni kwa mara mingi sana huwa uinawekwa katika shule kwa kuwa hakuna mtu anayejua siku ambayo ajali ya moto inaweza kutokelezea na ni vizuri watu ama shule ikuwe nayo kwa kuwa wanaweza jisaidia nayo.

Tunaliona jumba refu la ghorofa mbili. Kwa mara mingi majumba kama haya yanaweza kuwa shule ama makazi ya kufanyia biashara mbalimbali.

Hii ni kitabu ya darasa la pili na wanafunzi huwa wanasoma hili wajue jinzi ya kuishi afya nzuri, na kujichunga usije ukapata majeraha.

Huku ni darasani na tunaona kiketi pamoja na sanduku ya kuandikia na kuweka vitabu. Kwa mara nyingi, katika shule ya upili, unapata masanduku haya ambayo yanasaidia mwanafunzi aweze kuweka vitabu yake yasije yakapotea.

Hapa ni uwanjani na wanafunzi wa shule mbalimbali wako wakifanya ushirikiano wa mchezo ili ni la muhimu sana kwa kuwa katika mashule ya Kenya mtoto anaweza kujua kopaji chake kwa mchezo mbalimbali.

Tunaona michoro ambayo imachorwa, inatumiwa na walimu ili kuwaongoza mwanafunzi aweze kujua mamabo amabyo anapaswa kutumiwa kwa kuwa mtoto napokuwa anafaa apate mwelekeo mzuri kutoka mwalimu wake.

Hapa ni shuleni na tunaoana viketi ambavyo wanafunzi wanatumia wakiwa darasani. Kando yake kuna computer mingi ambayo yamepangwa.

Hii ni kompyuta na kwa mara nyingi inatumiwa kuweka vitu mbalimbali kama vitu ya shule ama hata kazi ambalo linahitajika kupeanwa na wafanyikazi wa serikali.

Hapa ni darasani na tunaona mwandiko wa aflabeti ambayo yameandikwa tena kuna rula ambayo inaatumiwa kufanya mwandiko yaende sambamba.

Katika mafundisho ya wanafunzi haswa ambao wako gredi ya pili ukitaka uwashike kwa haraka na upesi unatumia michoro mbali mbali kwa karatasi ili waangalie na kuielewa.

Hili ni kitabu la komputa sayansi ambalo wanafunzi katika msingi ya gradi saba huwa wanalitumia ili waweze kujifunza mambo mengi ya teknolojia ya kisasa.

Huku ni uwanja ambapo imetengewa, ili watoto wadogo wakimaliza kusoma ama wakiwa kwenye saa za kupumzika wanakuja humu ili waweze kucheza.

Hapa tunaona watu wawili ambao wako uwanjani wakikimbia. Moja ni mwelekezi ambaye anasaidia mkimbizi ambaye hawezi kuona. Hii linatufunza ya kwamba hata kama uko na ulemavu yeyote, unaweza fanya bidii na uweze kuepuka kuwa wa kwanza.

Huku ni uwanjani na mchezo huu ni wa kuruka na tunamuona mchezaji ambaye amefanya huu mchezo na analala chini kwenye mchanga haya.

Hii ni bodi ya kisasa linalo it was whiteboard na katika masomo ya kisasa watu wametumia hili bodi kwa kua ya kitambo ilikua inatumia chokaa na yaweza kudhuru afya yako.

Hapa ni gwaride na tunaona posti ya pendera ambayo imepakwa rangi nyeupe kando yake kuna miti mengi sana na tena kuna tangi ya maji.

Huku ni shule na inaonyesha jinsi ambayo mtu ama wanafuzi anaitajika kufanya ili waweze kuyatuza mazingira yao wakiwa shuleni.

Hii ni chuo cha vitabu na ni la muhimu sana kwa kuwa, ukiwa nayo kwa shule unaweza kuwa na mahali ambapo unaweka vitabu za aina mbali mbali, na inaleta utararibu ama mpangilio fulani.

Hili ni kiwanja la mtu na kando kuna nyumba nzuri sanaa. Wamepanda aina nyingi ya nyasi na kuna miti kubwa kubwa kando yake.

Hili ni kitabu ambacho wanafunzi wa shule ya msingi wanatumia ili kupata elimu yao ya kila siku.

Hili kitabu lina mchoro ya watoto watatu na inaandikwa wakitumia lugha ya kifaransa, hii ni somo la hisabati na wanafunzi ambao wanatumia vitabu hizi za kifaransa ni kama nchi za kongo.

Karatasi hili ambalo limeandikwa na kuonyesha ishara ya muelekeo, inaonyesha ya kuwa ofisi iko upande gani la shule hili.